Kuna mtu ambaye amevaa vizuri amejifunika hadi uso, mapua na mikono. Anashika vitu ambaye yaonekana kuwa katika rangi tofauti tofauti. Yaweza kuwa yanaweza kudhuru afya ya mtu, maanake mtu huyu ameweza kujifunika hadi mapua.

Hii ni chupa. Chupa yenyewe yaonekana kuwa ya kati. Chupa yenyewe inaonekana kuwa na rangi ya hudhurugi. Ina kifuniko ambayo dawa yenyewe imefunikwa. Dawa yenyewe inaonekana kuwa ina vitamini D3.

Hapa kuna wanawake wawili moja akajufunika mdomo na mapua nakufalia glofu katika mkono yake, ni kama anajaribu kusaidia mwanake mwingine ambaye amekaa katika sofaa anajaribu kujifungua.

Hapa kuna watu wanne wamesimama, waonekana kuwa majadiliano kuhusu kitu. Kuna ndoo mbili ambayo inaonekana kuwa na maji. Watu wawili wao wanaonekana kuwa na nguo ya rangi ya kijani na kichifu, ni kama wanajadiliana kuhusu kitu. Waonekana kuwa labda ni wahudumu wa afya.

Hapa kuna watu, wengi wao wanaonekana wamevalia ovaroli ya rangi nyeupe. Kuna mmoja ambaye anaonekana akieleza wenzake jambo fulani. Ameshikilia mtungi ya rangi ya buluu na inaonekana kuwa na sabuni ni kama anaweza wenzake kuhusu kunawa mkono haswa usafi wa mkono.

Hapa ni katika kituo cha afya manake kuna daktari moja ambaye amesimama akiwa amefalia baroli ya rangi nyeupe akona mtoto ambaye amekaa akiwa amefalia na shati ya rangi nyekundu upande mwingine Kuna kitanda na Kuna kifaa cha kuweka vitu chafu ambaye imeshaa tumika.

Kuna wahudumu wa afya wawili ambao wamevalia ovaroli ya rangi nyeupe na wamesimama, kuna mtu ambaye amekaa akiwa amevalia shati ya rangi kijani kibichi, mhudumu mmoja anajaribu kufinya kifaa fulani iliyo juu ya meza na ameshikilia kifaa fulani.

Hapa kuna chupa sita za dawa. Dawa zenyewe zaonekana zikiwa juu ya meza, zimefunikwa vizuri. Dawa zenyewe zinaonekana kuwa za kienyeji.

Hapa kuna watu wawili, wote wamefunika mapua na midomo zao. Mwingine amevalia ovaroli ya rangi nyeupe na mwingine kavalia nguo rasmi. Aliyevalia nguo nyeupe ana majadliliano na mwenzake.

Huyu ni mhudu wa afya , ameshika shindano huku akimdunga mwanamke ambaye amelala chini . Mwanamke huyu amejifunika mapua na mdomo . Kuna madaww za kutumia za mgonjwa ambazo zimeeekwa juu ya meza.

Kuna wahudumu wa afya wawili, mmoja amesimama katika upande mwingine anashikilia vifaa vya kumsaidia mgonjwa ,mmoja ameshikilia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa na shida katika meno yake ameshikilia kifaa kama sindano na anamulika katika mdomo wa mgonjwa. Mhudumu huyu anaonekana kuwa daktari wa meno.

Hapa kuna mtu ambaye anatembea anaonekana kuwa labda ni muhudumu wa afya, kwa kuwa amevalia nguo ya rangi ya majano . Anambebana na kifaa fulani ambayo inashukiwa kuwa ina madawa, anatembea katika mahali ambayo kuna maji maji.

Mhudumu wa afya ako katika mazungumzo na mgonjwa. Kuna dawa katika meza. Mhudumu wa afya amevalia kifaa kichwani ambacho kinakaa kama tochi. Mgonjwa wake anamwangalia akiitikia wito ambao mhudumu huyu wa afya anampa.

Hapa kuna wahudumu wa afya ambao wanaonekana wakiwa wamevalia ovaroli ya rangi manjano, katika upande mwingine kuna mwadada amabye amekaa chini akiwa ameshikilaia mtoto mdogo, mtoto huyu anapewa chanjo kupitia kwa mdomo na mhudumu huyu wa afya.

Kuna dawa ambayo iko katika chupa mbili. Dawa yenyewe inaonekana kuwa na kifuniko ambayo inatumiwa kufunika dawa hizi. Dawa hizi zinasaidia watoto sana sana ambao wako katika miaka ya chini. Dawa yenyewe inatumiwa katika dozi moja ambayo ni millilita 0.5.

Mtu anamwekea mtu mwengine wino wa kudumu katka kidole. Hili tendo hufanyika sanasana wakati wa kupiga kura katika nchi. Hii zoezi inazuia mtu mwengine kupiga kura zaidi ya moja. Wino hii sanasana huwa haifutiki katika kidole.

Hapa kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya akiwa anashikilia mkono na kumdunga mgonjwa fulani ambaye amekaa chini. Mwanadada huyu anaonekana akiwa amevalia nguo za mhudumu wa afya wote wawili wanafunika midomo zao na mapua zao. Mgonjwa huyu anaonekana akiwa na furaha.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana kuwa na furaha sana. Ameeka posta ambayo imeandikwa maji. Nyuma yake kuna vifaa ambayo inatumiwa katika kueka maji.

Hapa yaonekana kuwa nyumba imeanguka na watu wako wengi. Kuna watu ambao wametumwa ili kusaidia kuwaokoa watu. Watu wengi wanaonekana wakiwa na wasiwasi na wengine kuonekana wakiwawanasidia watu kutoka katika janga ambao umewafunika.

Hapa kuna watoto watatu, wanaonekana wakiwa na tabasamu sana, wanaonyesha mikono yao ambayo imejaa pofu. Hapa ni katika mazingira ya nje. Watoto wenyewe wanaonekana wakiwa na furaha wakiendelea kuosha mikono yao kw kutumia sabuni . Hii Ina maana kuwa watoto hao wanajaribu kuosha mikono yao ili kuzuia magonjwa kama kipindupindu.

Hapa kuna dawa iliyo katika mkebe mkebe mwenyewe umeweza kufungwa. Mkebe mwenyewe juu yake umeweza kuandikwa mwarubaine dawa ya kienyeji ya kunywa.

Hapa ni katika chumba moja hospitali. Mgonjwa mmoja amelazwa katika kitanda cha hospitali. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa na kidonda kichwani. Ameweza kudungwa sindano ya maji katika mkono wake. Katika mkono mwingine, kuna sahani na kikombe juu ya meza. Katika ukuta kuna saa ya ukutani.

Hii ni dawa. Dawa enyewe ni dawa ya kumeza. Dawa enyewe inaonekana ikiwa katika kiboksi. Kiboksi enyewe inabeba dawa ishirini kuzidisha tatu. Dawa enyewe, dawa tatu imeweza kutolewa nje. Dawa enyewe ina rangi nyeupe.

Hapa kuna lori kubwa ambaye imeegeswa nje. Lori enyewe kichwa yake ni la rangi nyeupe na nyuma yake kuna tangi kubwa ambayo imeweza kupakwa rangi nyekundu. Wameza kuwa tangi yenyewe inaweza kubeba vitu kama mafuta. Nje kuna watu wanaume wawili wanao kua wanaongea.

Mwanamke na mwanaume wanaonekana, mwanaume anaonekana anamsaidia mwanamke katika sikio lake, mwanamume anaweza kuwa ni mhudumu wa afya ambaye anasaidia watu katika ugonjwa wa sikio, maanake ana kifaa fulani ambaye anamsaidia mwanamke kutoa vitu katika maskio.

Ni katika chini ya mti watu wengi wanaonekana wakipanga foleni wakiwa na neti katika mikono zao. Katika kando kuna watu wanaendelea kutoa vitu kama vile mitungi ya maji na vifaa vingine ambavyo vinaweza kusaidia watu.

Hapa ni katika chumba moja katika hospitali. Mwanamke moja na mhudumu wa afya ambaye anaeza kuwa ni mpimaji wa miwani ameweza kujifunika barakoa. Anasaidia mgonjwa wake katika kuangalia macho. Mgonjwa huyo anaweza kuangalia mashine fulani kwa macho yake.

Ni katika jumba moja hospitalini. Wauguzi wawili wanaonekana na mgonjwa mmoja aliyelazwa chini kitandani. Wauguzi hao wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa na kuvaa glovu katika mkono. Waweza kuwa mgonjwa huyu anaumwa na jino maanake wanaangalia mdomo na kumulika mdomo wake.

Hapa kuna wanawake na wanaume waliovalia nguo moja juu ya nguo walizovalia. Nguo yenyewe ina rangi ya samawati wanaonekana kuwa na tabasamu. Kuna mmoja wao anayesimama mbele yao na kuwaongelesha wana begi ilio na yangi ya nyekundu.

Huku kuna wanawake wawili, wanaonekana kuwa na tabasamu , moja ameweza kuinua kide chake. Na mwingine ameweza kuvaa kofia na kuvaa miwani . Ameweza kuvaa glovu katika mikono yake. Anaonekana kuwa na tabasamu kubwa sana.

Hapa ni katika hospitali ,mhudumu wa afya wanaonekana wengine wakiwa wamesimama na mmoja akiwa ameketi. Mtoto ameshukuliwa ili kupewa chanjo kupita kwa mdomo hii inaweza kusaidia watoto kuzuiwa na magonjwa mbalimbali.

Watu wanaonekana wakiwa wamepanga foleni. Moja wa mhudumu wa afya anaonekana akimdunga mzee moja shindano katika mkono wake, ameonekana akiwa amefunga barakoa katika mdomo na uso wake.

Hizi ni dawa, dawa zenyewe zinaeza funikwa ili maji au hewa isiweze kuingia, dawa zenyewe ziko katika duara, dawa zenyewe zina rangi ya kijani kibichi.

Hii ni dawa, dawa yenyewe iko katika chupa ambayo rangi yake ni nyeupe ,dawa yenyewe tarehe imeandikwa kwa tarehe kumi na tano ,dawa yenyewe ni dawa ambazo zinasaidia watu wakati wa ngono.

Ni katika hema iliyojengwa na kupambwa kwa balooni . Kuna wanawake wawili, mmoja ameketi na mwingine ameinama, akimdunga mwenzake kwa sindano. Inaonekana kuwa yeye ni mhudumu wa afya kutokana na nguo aliyevalia. Wote wawili wamevalia barakoa ili kufunika nyuso zao.

Hapa kuna vitu vya kitambo vinavyohusiana na uchawi na uganga, kuna vitu vya kitambo na kitamaduni kama vile vibuyu vya kienyeji, ushanga, nyumba za konokono, ngozi na vitu za kitambo.

Hapa ni katika jumba hospitalini. Mtu mmoja anaonekana akiwa amekaa na mwingine akiwa amesimama tumbo ikionekana. Mmoja huyo amekaa akiwa ameweka mikono zake katika mashine fulani.

Ni katika nchi tambarare. Ngamia anaonekana akiwa amelala chini. Ana mzigo mgongoni. Katika nchi hii, hakuna maji ama hakuna nyasi yoyote inayoonekana chini. Ngamia amelala chini akiwa amezifurusha miguu zake.

Hapa ni katika wodi ya watoto wachanga katika hosiptali, mwanamke huyu anaonekana akimsaidia mtoto wake kuvaa nguo katika wodi hii, Mwanamke huyu anaonekana akiwa na alama mikononi yake ambayo ameweza kudungwa.

Hapa kuna mtu fulani mwanaume ambaye anaonekana aliwafukuza wadudu fulani katika shamba, wadudu wenyewe wanaonekana wakiwa wanapaa angani ili kutoroka.

Hapa kuna wanawake wawili, moja anaonekana akiwa ameweka leso mabegani, mwingine amevalia barakoa mdomoni, na amebebana na kipasa sauti inamaana kuwa anaweza kuwa anaita watu kwa kujulisha ujumbe fulani. Nyuma yao kuna nyumba za kukodisha.

Hapa kuna mwanamke, ambaye anajaribu kuzima moto kwa kizima moto, ameshikilia kizuma moto ambayo ina rangi nyekundu, na kuipuliza ili kuzima moto aliyokuwa ameiwasha.

Ni chumba moja hospitalini inakaa kama nyumba ya upasuaji katika hospitali, waudumu wa afya watano wako ndani wamefunika vichwa vyao na kufaa barakoa wamefaa nguo ya rangi zamawadi wamesimama na kuangalia fifaa hospitalini.

Ni katika jumba moja katika hospiitali, wahudumu wawili wanaonekana kuwa wanaweza kuwa daktari wa meno, wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda, wanaonekana wakiwa wanamulika meno ya mgonjwa, wakiwa na sindano mkononi, wamevalia barakoa na glovu katika mikono zao.

Mwamke na mwaume wanaonekana. Mwanaume anamwangalilia mwanamke sikio. Ameshikila kitu ambayo inasaidia kuangali masikio amejifunika barakoa. Mwanaume huyu amevaa miwani, mwanamke anaonekana akiwa na tabasamu huku akiangalia upande mwingine ili aonewe masikio.

Kuna wanawake wawili wamekaa chini wakiwa wanatumia mashine kuunda barakoa. Wote wamevalia barakoa usoni. Kuna barakoa mengi yaliyotengenezwa katika meza. Wantumia mashine hizi kuunda barakoa mengi sana.

Hapa kuna moto mkubwa na moshi mkubwa umetokea katika msitu hii ina maana kwamba nyasi iliyokauka na matawi ya miti iliyokauka huweza kueneza moto mkubwa katika msitu huu.

Hivi ni vitu vinavyohusishwa na vitu za kitambo, uganga ama uchawi. Kuna chupa yenye maji ama dawa ya kienyeji. Kuna viungo vya kienyeji, kuna vikapu na pia ushaga za kitambo na manyoya.

Hapa kuna umati wa watu. Wengi wao wamevalia barakoa usoni. Wameinama na kuinua mikono yao juu, ni kama wanasherehekea jambo fulani.

Mwanaume anaonekana akiwa anavuta dawa kutoka kwa chupa kidogo. Anavuta dawa kwa kutumia sirinji. Mhudumu huyu wa afya anaonekana akiwa amevaa miwani. Amevaa barakoa na amevaa ovaroli ya rangi nyeupe. Kun watu walio wanaosimama nyuma yake.

Hii ni chupa. Chupa yenyewe imefunikwa. Ina vitu vya rangi nyekundu ndani. Inaweza kubeba vitu lita moja. Iko katika mazingira ya nje.